Mgonjwa amelala katika kitanda cheupe. Ambacho kimeinuliwa kidogo kwa upande wa kichwani. Na pia amejifunika nusu kwa shuka cheupa. Na kando yake kuna moja ambayo anaonekana ni kama muuguzi anamwangalia. Amevaa nguo nyeupe. Na pia kando yake kuna mashine ambayo inasoma.

Watu wamekaa chini wanazungumza kukiwepo na wawili ambao wana vitabu na mmoja wa jamii ya kimasai anaonekana kubeba mtoto mgongoni na hali yake imedhohofika sana. Kuna yule ambaye amevaa kabuti nyeupe ameinama ni kama kuchukua kitu.

Hongera kwa sekta ya afya amabyo imeipa kipaumbele afya ya jamii na kuhakikisha kuwa kila mwanajamii amepata mafundisho yanayohusiana na afya yake na kupata pia kuyafikia yale malengo ambayo yanatakikana yeye kukaa katika afya iliyo njema.

Afya ya jamii ni mojawapo ya masomo inapaswa kutolewa katika jamii zetu, hasa kuhakikisha kuwa watu hawajapata maugonjwa bila kujua kwa kuwa kuna maeneo mengine hasa hapa nchini yana ile urahisi wa kupata magonjwa tofauti tofauti kama vile kuna maeneo ambayo wanaezapata malaria haraka kuliko eneo zingine.

Mwanamke amevaa shati ya kijani ambayo ina nembo ya Community Health Volunteer ameshikilia mtoto katika upande wake wa kulia. Watu wanatazama mbele ambacho yaonekana ni kitu cha makini sana na mbele yake kuna nyumba ambayo inaonekana kwa mbali ila huwezijua ni jumba la aina gani.

Ni jukumu letu kama jamii kuhakikisha kila mmoja wetu amepata yale maelekezo ama yale masomo ya kiafya kuhakikisha kua mtu hajajiingiza kwa vitu bila kujua ambavyo vinaweza athiri afya yake ama vinaweza athiri ya ule mwingine ambao wanaishi na wao.

Afya ya kijamii ni moja ya mambo muhimu ambayo husaidia watu wengi, hasa wale walio katika hali ngumu. Inasaidia kukabiliana na matatizo mbalimbali ya kiafya. Hawa watu wamepokea msaada na pia wamepata fursa ya kuishi katika mazingira yenye afya.

Afya ya meno yako ni mojawapo ya kitu ambayo ni muhimu sana kwa kuwa meno unayatumia kwa kila siku kusagia chakula ni vizuri kuangalia usafi wake na pia kuhakikisha kuwa katika hali njema na ziko katika afya njema kuhakikisha kuwa zinafanya kazi yao kama inavyopaswa kila siku.

Meno ni kiungo kimoja ambacho ni cha muhimu hasa katika maisha ya mwanadamu. Meno inasaidia katika uongezi na pia inaipa ule mdomo wa binadamu kuwa na umbo lililo bora na pia wakati binadamu anapiga tabasamu anapata ana ile kiburi ya kuwa na wema wa meno yake kwa hivyo ni vizuri kuzingatia afya ya meno yetu.

Daktari wa meno amevaa glovu za rangi ya samawati na ameshikilia kifaa cha kung'olewa meno. Mgonjwa amefunua mdomo wake, meno yake inaonekana ni meupe ila kwa umbali ni kama kuna meno mbayo yanashida.

Usafi wa meno unapaswa kuzingatiwa hasa katika ukuzaji wa mtoto kuhakikisha kuwa yameangaliwa mapema ipasavyo kama vile uoshaji wa meno ama venye watu wanapiga mswaki. Ni vyema mwanafunzi kuonyeshwa naye ni masomo moja ambayo ni muhimu sana ambayo kuzingatiwa hasa kwa watoto ambao ni wa chekechea ama watoto wadogo ambao wanaweza athirika na vitu ambavyo wanavikula kama vile peremende vitu vya sukari.

Mkono wenye glavu ya rangi ya samawati, umeshikilia, ile kioo cha kukuza, kitazamia meno, na kuna uso ambao umefungua mdomo, na una meno ambayo imepangwa kwa ustadi sana, na pia ana ndevu ndogo ndogo.

Afya ya meno inapaswa kuzingatiwa sana kwa kuwa ni mojawapo ya kiungo ambayo ni muhimu sana mwilini kama vile, kama meno haitaangaliwa kwa ukaribu sana, meno yanaweza haribika, na jamii mingi hapa nchini zinatumia meno kama urembo wao kama vile jamii ya Kimaasai.

Afya ya meno ni mojawapo ya vitu inapaswa kuangaliwa kwa ukaribu sana hasa wakati meno inashughulikiwa ama inafanya matibabu, kwa kuwa meno ni mojawapo ya sehemu ambapo ni nyeti na ikishughulikiwa vibaya inaeza leta mathara na pia inaeza aripika na kuleta hata uharibifu wa kudumu ambapo ni kungolewa.

Eneo hili limeadhirika kwa mafuriko na maji inaonekana kuwa ya kahawia yenye matope yamejaa barabarani, yanaonekana kufikia magoti au hata kiunoni mwa watu waliomo ndani yake. Kuna kundi la watu kadhaa wakiwa wamesimama ndani ya maji hayo, wengine wanaonekana wakijaribu kupita huku mmoja akiwa ameshikilia fimbo ili kumsaidia kutembea kujipima kina cha maji.

Kulingana na mbadiliko wa mahewa unapata njini kwetu tunapata mafuriko sana wakati mvua unaponyesha na vizuri pia idhara ya kuhakikisha kuwa watu wamepata usaidizi ulio karibu wakati ambao wamehathiriwa. Ni vyema kuhakikisha kuwa anahupata kwa upezi saidi sana kwa kuwa watu wanapoteza baadhi ama mtu unaupata amepoteza kila kitu ambacho alikishikilia katika maisha yake.

Wakati wa maafa kitu ambacho kinaweza saidia kwa urahisi sana ni kuwepo na ule ujibio wa haraka ama ile kupata usaidizi wa haraka kwa kuwa wakati huu ni ambao watu wanataka kuokolewa na kila sekunde ina maana sana hasa kwa maisha ya watu ambao wameadhirika.

Usalama ni kitu Moja muhimu sana .Na ni vyema wakati wa dharura ama wakati wa maafa ,watu wanapata usaidizi wa karibu ,ama wa haraka kuhakikisha hakuna uharibifu wa kudumu na pia kuokoa maisha ,ama kuokoa hata bidhaa za watu, ambazo wanategemea hata kujidumu katika maisha.

Wakati wa dharura, ama wakati wa maafa ni vyema kuwepo na magari ambayo yanaweza saidia watu, kukimbizwa hospitalini, kupata ile matibabu ya haraka, kwa kuwa unapata watu wengi, haya maafa yanaweza kumuathiri kama atachukua muda mkubwa, ama muda mrefu bila kushughulikiwa.

Wakati mtu anakumbwa na jambo la dharura kitu ambacho angehitaji sana ni usaidizi wakaribu hasa wakati ambapo unapata maafa ama vitu ambavyo vinaeza dhuru miili yetu ama vinaeza dhuru hali yetu wa maisha ambayo yanahitaji kuhudumiwa kwa haraka sana. Ni vyema kupata ile jibu ya haraka ambayo inampa mtu hata utulivu wa moyo.

Maji yanaonekana kukita kambi mahali hapa na watu wanasaidiwa na watu wale wa msalaba mwekundu kuhamisha vitu vyao, na wenye kuingia katika maji wamezikunja nguo zao kuhakikisha kuwa hazijapata maji na kwa umbali kunaonekana kuna tangi nyeusi.

Afya ya mazingira tunapazwa kuhizingatia sana kwa kuwa sisi ndio tuna ile jukumu ya kuhakikisha kuwa mazigira yetu ni bora na pia ni salama kwa kuishi kwa wanadamu. Kama vile tunahakishia kuwa hatujachoma vitu ambavyo vina kemikali, ambavyo vinaeza haribu ile safi ya ozoni kwa kuwa ikisha haribika ile mvua ambayo tunapata, tunapata mvua ya kemikali ambayo inaeza dhuru hata mimea yetu.

Usafi unapaswa kuzingatiwa kwa ukaribu sana na kuhakikisha kuwa kila boma lina pipa la kutupa takataka, na pia kuhakikisha kuwa kila taka limewekwa ndani ya hilo pipa, kuhakikisha kuwa halijachafua mazingira ambayo kwa kuwa hapa yaweza kuwa makazi ya wadudu ambao wanaweza kutuletea magonjwa.

Kijana ambaye amevaa sare za shule ananawa mikono yake kupitia mfereji ambao unatoa maji katika tanki nyeusi ambayo imewekelewa juu ya kisimamizi charangi ya kijani isiyokolea. Kando yake kuna mti mrefu na pia kuna nyasi ambazo zimemea. Ananawia kutumia sabuni.

Nje ya nyumba hii, inaonekana kuwa vitu vimetupwa mingi nje ovyoovyo, na kando ya hili jumba, kuna mti ambao ni wa kijani na nyumba yenyewe ni ya rangi nyeupe na ina dirisha dogo ambayo imefunguliwa na nyuma yake kuna mti ambayo inaonekana ni kama imefunikwa na theluji.

Katika chumba hiki cha dawa, kuna safu mengi ambazo ziko kutani zimejazwa na chupa dogo, masanduku ya dawa na vifaa vingine vya matibabu. Pia kuna vyombo vya buluu vya plastiki vinavyotumika kuhifadhi vitu. Kuna rafu nyingi nyeupe zilizounganishwa ukutani na pia meza kunwa ya rangi nyeusi iliyo katikati ya chumba. Juu ya meza kuna nyaraka, vitabu na vitu vingine vinavyohusiana na kazi ya famasia.

Hospitali hii ina mabati ya rangi ya samawati, sawa pia na milango yake na nje yake inaonekaa kuna mahali pa kutembelea na pia kwa hii siku inaonekana kulikuwa na jua na kando yake kwa umbali kunaonekana na gari ambayo imeegeshwa.

Ni vyema kuzingatia usafi wa mahospitali zetu na kuhakikisha kuwa vifaa vyote ambavyo vinahitajika katika hospitalini zinapatikana ili kusaidia watu ambao wanapata dharura kuhakikisha kuwa hawajapata uharibifu wa kudumu. Na ni pia vizuri kuangalia kuwa hospitali zetu zimejengwa vilivyo na vinavyosaidia hata watu walio na ulemavu.

Vituo vyetu vya afya vinapaswa kuwa na vifaa ambavyo vinahitajika hasa vifaa ambavyo ni vya kusaidia watu ambao wana mangonjwa yale sugu, ama watu ambao wamepata maafa, ama watu ambao wanahitaji ule usaidizi wa karibu sana ambao maybe wamepata ama wamekumbwa na jambo lolote ambalo linahitaji ule usaidizi wa haraka sana.

Chupa hii ina rangi ya nyeupe tena ni ya plastiki na inaonekana kuwa na kipimo cha 5litre na ina nembo ya fahola fomalini ambazo zimeandikwa kwa rangi tofauti. Kuna maandishi ambayo ni makubwa yameandikwa kwa rangi nyekundu na mengine yameandikwa kwa kijani.

ni muhimu kupanga vizuri utoaji wa matibabu na rasilimali. Wafanyakazi wa afya wanapaswa kuhakikisha wagonjwa wanapata msaada wa haraka na endelevu, si tu mara moja bali mara nyingi, na pia wanapaswa kushirikiana na familia na jamii karibu na wagonjwa ili matokeo ya matibabu yawe bora zaidi

Kuwepo na vifaa ambavyo ni rasmi katika hospitali zetu kumesaidia sana kuoka maisha ya watu wengi sana hasa kwa watu ambao wanahitaji ile matibabu ya haraka. Na pia vile vile Katika hali tunayo sahii tunapata watu wamepoteza maisha kwa ukosefu wa vitu kama ile dawa na pia ukosefu wa vitu kama zile mashine wanazo hitaji kuangalia mwili wake kujua tatizo liko wapi.

Katika hospitali hii lina sakafu ya vigae vyeupe na kuta za rangi ya njano hafifu. Kuna vifaa vya umeme au mvumo ya kuweka nyaya kwenye ukuta. Kuna mlango ukiwa unaelekea nje au kwenye chumba kingine. Mlango una fremu nyeupe na unaonekana kufunguka kwa kubonyeza au kusukuma. Mwanamke mmoja anaonekana mgongoni mwake, akitembea kuelekea kwenye ule mlango.

Bango hili linaonyesha matangazo ya afya ya kiakili na pia inaashiria siku ya afya ya akili duniani. Kuna nembo ya serikali ya Kenya na maneno Ministry of Health na pia juu yake kuna nembo ya jina ya Mathari National Teaching and Referral Hospital.

Cha dawa kiko na nembo ambayo ni Dentamol ambayo imeandikwa pande mbili na pia kina picha ya meno ambayo inaonekana hadi mizizi yake na chenyewe kina rangi ya machungwa ambayo ni hafifu.

Virutubishi hivi vya afya ni za vitamini A.Kuna chupa moja na sanduku moja la bidhaa hizo zote zikiwa na nembo ya, health Aid. Inapatikana katika mfumo wa capsules ,vidonge na sanduku linaonyesha, one hundred capsules ama vidonge mia.

Kifiniko cha dawa kina nembo ya Ibugesic na kutokana na mchoro ule ambao uko juu yake ambao ni wa mwanaume mwenye ndevu nyeupe na ameshikilia mtoto, inaonyesha kuwa hii dawa ni ya mtoto na pembeni imeandikwa 60ml kuonyesha kuwa hicho ndio kipimo cha hii dawa.

Kituo hiki cha afya kina vitanda vitatu na vitanda hivi vinaonekana kuwa vipya ama vimetunzwa vizuri vikiwa na rangi ya buluu na nyeupe. Mwanamke mmoja anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya ama muuguzi amesimama karibu na kitanda cha katikati, akifanya jambo fulani na amevaa vilivyo karibu na kitanda hicho ambacho ni pamoja na vifaa vya matibabu na skrini za kompyuta.

Madaktari wanapaswa kuwa makini sana wanapowahudumia wagonjwa, hasa wale wenye magonjwa sugu, ili kuhakikisha hawasababishii madhara au maafa zaidi badala ya kuwasaidia. Ni muhimu kufuata taratibu za matibabu pamoja na viwango vya sheria na vile vilivyowekwa na sekta ya afya.

Madaktari ama wale watu ambao wanahudumia watu katika vituo vya afya, ni vizuri kuhakikisha kuwa wanahudumia hao watu kwa ukaribu ama kwa makini sana. Hasa katika sekta ya watoto, ni vizuri watoto waangaliwe kwa umakini sana, kwa kuwa ni watu ambao wana miili midhaifu na wanaweza pata madhara mengi kutokana na kutofuatiliwa kwa utaratibu wa matibabu.

Watu wako hospitalini na hospitali enyewe ina rangi ya waridi na pia kuna vioo ambavyo watu wanaeza ona kupitia na kuna mgonjwa ambaye amekaa na kuna wengine wamesimama wanangoja kuhudumiwa.

Miili ya watoto wadogo ina urahisi wa kupata majeraha, ama ina urahisi wa kupata magonjwa ama kuadhirika. Na ni pia ni vizuri, kutazamia kuwa, wakati tunawashughulikia watoto katika mahospitali zetu wameshughulikiwa kwa ustani sana. Kama vile wakati watoto, meno yao inaangaliwa, inaangaliwa vizuri sana ,kuhakikisha kuwa hayaja haribika ama hayajapata madhara mengine mengi .

Msichana ameketi na amevaa shati ya rangi nyekundu na kuna mmoja ambaye amesimama anamdunga sindano, ako na glovu za rangi nyeupe mkononi na pia amevaa barakoa ya rangi ya kijani ambacho hakijakolea sana.

Madaktari wawili wanamshughulikia mtoto ambaye amevaa fulana nyekundu na ina mistari nyeupe. Moja amekaa chini akiwa amempakata mtoto na ule mwingine akiwa amesimama na anamweka dawa mdomoni akiwa amemshika mashavu.

Watoto wakiwa wadogo ni vizuri kuhakikisha kuwa afya yao imezingatiwa kwa ukaribu sana kwa kuwa watoto wameingia katika mazingira ambayo hawakua wameyazoea. Kwa hivyo ni vizuri hata kupata zile chanjo zao wakati unaofaa kuhakikisha kuwa maisha yao ya baadae imelindwa na pia miili yao inakua kwa ustani ama inakua kwa vile inavyopaswa.

Kifaa cha mazoezi ya uzito kimewekwa katikati ya chumba cha mazoezi na kina rangi nyeusi na kina mistari pia ya rangi ya machungwa. Kuna diski ya uzito wa kilo kumi ambayo inaonekana kuwa unaweza badilisha kulingana na vile mtu anavyotaka.

Mkono umeekelewa juu ya nguo ya rangi nyeusi na kila kidole gumba, kidole cha shada na kidole cha kati vinaonekana vimejikunja kwa namna isiyo ya kawaida huku vidole vingine vikionekana vimejikunja pia, kuashiria hali ya kiafya inayoshawishi mjongeo au wa muundo wa vidole.

Hapa kuna miti aina tofauti tofauti na ilionekana kupinda kwa juu. Na hali ya hanga inaonekana kuwa kuna jua kwa kuwa kuna kivuli. Na hii miti ina matawi ya kijani ila kuna yale ambayo yana matawi ya jana ambayo haijakolea.

Watu wanaoishi huko vijijini wametegemea sana tiba ya asili ambao wanatoa madawa zao kutokana na miti, kwa hivyo ni vizuri kuzingatia kuwa hizi miti imehifadhiwa. Pia hayo madawa ambavyo wakati ambayo inatengenezwa imetengenezwa kwa ustadi pia kwa ukaribu sana kuhakikisha kuwa hazijakuwa na vitu ambavyo vinaweza dhuru afya ya mtu.

Miti inaonekana kuwa mirefu sana na iko kwa wingi. Na kwa umbali inaonnekana mawingu yake ni safi kwa kuonyesha kuwa ni wakati wa jua kwa kuwa pia kuna mwangaza ambao unachomoza kutoka pande zote.

Kuna mimea ambayo ni chakula kwetu na pia inaweza tumika kama dawa hasa kwa watu ambao wana ile ustadi ama wana ile uzoefu wa kutumia dawa za kienyeji hasa katika jamii yetu tunapata watu ambao wanagonjeka tu maugonjwa kidogo badala ya kupelekwa hospitalini wanapewa ya kienyeji.

Kuna mimea, ambayo inapatikana katika vichaka vyetu, na sisi kama jamii tunaitumia kama dawa, sanasana wakati ambao mtu amepata ile jambo ya dharura kama vile kuumwa na nyoka ambayo inataka usaidizi wa karibu, na pia hii mimea tunaitumia kama dawa ambayo ni ya kusaidia mtu kabla hajapata ule usaidizi wa hospitalini.